Hii ni mandhari ya mkahawa uliopangwa kwa ustadi wenye samani za mbao zilizowekwa kwa mpangilio mzuri. Katika moja ya meza hizo, kuna sahani iliyojaa chakula, wali mweupe, mchuzi wa kuku, kachumbari na ndizi moja iliyokwisha kuiva. Muonekano wa mazingira ni wa kuvutia na chakula hicho kimeonekana kitamu na kilichoandaliwa kwa uangalifu.

Ng'ombe wa maziwa huenda ya jamii ya Freshian zinafurahia nyasi shambani Kenya. Tunaona watu wanne wakila kutoka kwenye chombo cha kulishia kilichotengenezwa kwa matairi na mwingine amesimama kando. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu na picha hii inaonyesha mfumo wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ambao ni muhimi sana kwa uchumi wa Kenya.